Naziona nyanya ambazo zimepangwa kwenye karai ni zao na mpangaji ana waliyesimama wakimtazama akipanga kuna mkokoteni, magari yakipita na wengine wakifanya shughuli zao kama za kupanga nyanya.

Hapa hivi ni sokoni, ambapo naziona viazi, naziona karoti, naziona mahindi, ndimu, ndoo, wanunuaji, wauzaji, ndizi, na nguo...

Hapa hivi ni sokoni ambapo shughuli na uuzaji wa bidhaa wa kila siku. Naziona nyanya, naona mwavuli, naona matawi ya mti, naona mabati. Naona majumba, naona watu wakiuza naona masufuria na kila kitu kile.